Hii ni app ya kutumia pesa mtu aliye mbali sana. Mtu kama ako nchi ya mbali unaoingia app hii unamtumia pesa. Inaonyesha unaweza lipa na Mpesa . Till ya kulipia imewekwa hapa.

Mboga yameletwa kutoka shambani hapa sokoni. Watu wanakuja kununua iliwaende kupika. Kuna kitunguu, kuna nyanya na kuna viazi. Sehemu hii ni sehemu maalum ya watu kuuza vitu za shambani.

Bima inaonyeshwa hapa, gari imetembea kwa maji, inasema mnunue bima hii ili usipate shida kama haya. Nambari ya bima hii imeandikwa na vile utawapata kwenye neti.

Hela zimewekwa chini, noti hizi ni za thamani ya elfu moja na ni ya asili ya Kenya, noti hizi hutumika siku hizi, zile za zamani iliwacha kuchapishwa na serikali ikaweka marufuku. Fedha hii ukiwa nayo unaweza unaweza hudumiwa soko yoyote ama kiwanda yoyote ya Kenya.

Gari moja ndogo inaonekana hapa yenye alama ya usajili KDH 990J. Gari hii nikama iko kwenye barabara. Kando yake nikama kuna majumba, ukuta yao inaonekana. Miti pia imemea kubwa hapa.

Soko ya nguo na ya mboga iko hapa. Watu wanakuja wananunua nguo wengine wananunua mboga. Matunda pia inapatikana kama vile ndizi, mboga kama vile kitunguu na spinach na viazi yanaonekana. Kuna muuzaji anaonekana anatabasamu hapa.

Gari moja maridadi iko kwenye onyesho. Jumba moja iliyokuwa na kioo mingi. Gari hii inaonekana ni pesa mingi. Mtu akitaka analipa pesa anapewa kifunguo aende nayo. Sehemu hii nje yake kuna magari yameegeshwa ni kama ni magari ya watu wanafanya kazi hapa.

Bima ya kutengeneza inaonyeshwa hapa. Bima hii nambari zao wameweka hapo chini na vile utawapata kwenye neti. Mtu mmoja inaonekana amekunja mikono amevaa kitu kichwani anatabasamu akituangalia. Hii inaweza kusaidia kukiwa na mtetemeko wa ardhi, kukiwa na mafuriko na moto ikitokea.

Mtu anaingia kwenye duka la mpesa, duka hili linafanyika vitu vingi kama vile inauzwa vitu za kubadilisha kama vile ya gari ama ya nyumbani. Kuna pahali pia ya kufanya uonyesho yaani photocopy , kuna mtu ya gesi pia hapo. Mtu mwingine ameketi chini nje ya duka hiyo, kuna gari limeegeshwa hapo.

Watu wawili wanapiga gumzo wamekaa nje ya duka ya pesa alamaarufu kama Mpesa. Kuna vinywaji pia hapo vinauzwa. Sehemu hii imefunguliwa. Hao watu mmoja amevaa kofia ya kislamu mwingine akavaa kofia ingine. Wote wanaonekana wamekaa kupumzika.

Sehemu ya maziwa kuuzwa almaarufu kama MILK ATM .Mayai pia yanauzwa hapa na keki. Mtu akitaka maziwa anakuja analipa pesa anapewa aende nayo nyumbani. Nambari ya simu ya duka hili limeandikwa ili mtu aweze kutumia rununu kuwapigia.

Matairi hizi za gari zimeweza kusimamishwa sehemu moja. Yako mengi sana. Ni ya rangi nyeusi. Magari hutumia tairi hizi iliiweze kuenda kwa urahisi. Ni kama hapa ni duka la kununua matairi haya.

Manoti yamepangwa hapa kwa wingi ni noti ya mia moja pesa asili ya kikenya. Iliwacha kutumiwa noti hizi ilipitwa na wakati. Kuna noti mpya zimezinduliwa na serekali ya kenya ndio zinatumika, hizi zilitupiliwa mbali. Moja inaonyesha picha ya aliyekuwa rais wa kenya Jomo Kenyattaa.

Duka ya mboga ni inaonekana hapa, mboga na matunda yanauzwa hapa. Matunda kama vile ndizi, mboga kama vile karoti, nyanya, mahindi na viazi na dhania inaonekana. Pia spinach inaonekana, watu wamekuja kununua, wanachagua ile watakacho.

Bima ya afya, watu wanaambiwa wapigie simu nambari yao ili waweze kupata taarifa kuhusu bima hii. Bima hii inaitwa anziano, unalipa kwanzia shilingi elfu kumi na nne, unapewa shilingi elfu mia moja kutibiwa ndani ya hospitali ukilazwa na unapewa hiyo pesa pia ukitibiwa na kuenda nyumbani.

Magari yameegeshwa hapa ,wenye gari hizi ni kama wako mkutano, wameweka gari yao ili waweze kupatana. Wengine wamesimama nje ya gari, sehemu hii ni kama mvua inanyesha kwa vile mamiti iko kubwa sana na nyasi yako yamekatwa vizuri, sehemu hii ni kama ni mashambani.

Hapa ni sokoni, mboga yanauzwa kwa wingi. Wenye kununua wamejumuika na pamoja na wenye kuuza lakini sehemu hii inaweza kutatanisha kwa vile ni chafu maji yamesimama na mvua yananyesha watu hawana pa kueda, akuna kivuli ya kutumia.

Hapa ni duka ya matunda, matunda mingi inauzwa kuna nyanya, kuna ndizi, kuna maembe, kuna limau, kuna machungwa. Mmoja inaonekana anajaribu kuchagua ili anunue mnunuzi pia amesimama hapo.

Magari mengi yameegeshwa hapa, watu wakitaka kununua wanazunguka na kuchagua watakayo. Ni gari maridadi unalipa pesa unapewa kifungu unaenda na gari uitakayo. Gari hizi ni za aina tofauti na ni za rangi tofauti.

Duka la pesa almaarufu kama M pesa inaonekana. Kuna vitu zingine pia zinauzwa. Vitu za kutengeneza. Na kuna mkebe ya rangi pia inaonekana. Mtu akitaka kutumiana pesa ama akitaka kuweka pesa kwa simu anakuja hapa.

Magari yameegeshwa hapa ni mapya, yanauzwa, ni maonyesho ya gari, mtu anakuja anazunguka anatafuta gari aitakayo, anaichagua, anapewa kifunguo, na analipa anaondoka. Magari haya yanavutia macho na ni yenye rangi tofauti. Inakaa ni pesa mingi kwa vile ni ya aina zake.

Hapa ni stasheni ya maziwa. Watu wanakuja kununua maziwa na pesa waitakacho. Kama ukona shilingi ishirini unaandika ishirini unaekewa mawziwa, kama ukona shilingi mia moja unaandika hivyo unaekewa maziwa. Wakulima wanaleta maziwa yao hapa ili waweze kupata pesa.

Hapa ni sehemu ya watu kuja kununua maziwa. Ukitaka maziwa ama yogati unakuja hapa. Wakulima wanaleta maziwa yao hapa yanauzwa. Mashambani hakuna watu wanakuja, sasa hapa ndio watu wengi wanakuja kwa vile ni katikati ya kijiji.

Duka na pesa inaonekana hapa. Kuna mtu anapita kando magari yemeegeshwa uko nyuma. Sehemu hii iko na maji iliyojikusanya kuna mchanga inaonekana sehemu ilichimbwa mchanga yakawekwa hapo. Kuna ndizi pia yanauzwa kwenye duka hili.

Gari mpya imewekwa kwenye maonyesho ya magari, kwenye jumba hili magari zingine pia yako, gari hii ni mpya sana. Mtu akitaka anaangalia vile iko kisha analipa, anapewa funguo aende nayo. Gari hili ni pesa mingi kwa vile ni maridadi na ni aina ya kipekee.

Bima ya gari inatangazwa, bima hii inasemekana unalipa shilingi elfu saba mia tano sabini na nne ili upate huduma zao. Nambari yao na vile ya kuwapata kwenye mtandao imeandikwa hapo chini. Bima hii hutumika na watu wa gari ya taksi. Inaitwa bina ya Imana, bima hii husaidia wenye taksi

Magari yamepangwa hapa, mtu akitaka kuja kununa anazichagua na anapewa kifunguo analipa anaenda. Gari hizi ziko rangi tofauti, inaonekana ni maridadi, yanaweza kuvuruta macho. Ni ya bei ghali sana, hapa ni maonyesho ya gari.

Mama mmoja inaonekana amesimama, nyuma yake baba mmoja mwingine ameketi, hapa ni soko la mboga na matunda. Matunda kama vile ndizi, maembe, machungwa yako hapa pia tikiti maji na nanasi, mboga kama vile nyanya inaonekana pia, mtu akitaka kununua anakuja hapa, mama huyo nikama anahudumia mwenye kutaka kununua.

Soko ya mboga inaonekana watu wamekuja wengi. Mboga kama vile viazi na nyanya na kitunguu inaonekana, hema ndogo ndogo watu wamejiwekea kujisitiri na jua. Watu wanachangua mboga ili waende waipike nyumbani.

Watu wanakuja kununua nguo kwenye soko hili, nguo nyingi zimejaa hapa, kuna shati, kuna suruali, kuna jaketi. Mwenye kuuza amesimama juu ya meza, wengine wanachagua ile wanataka wanalipa pesa wanaenda nayo.

Hapa ni nje ya duka. Kuna bodaboda na watu juu yake. Kando yake ni baiskeli. Mtu ni kama nanahudumiwa kwenye duka. Duka hii ni la pesa na kuna vitu zingine zinauzwa hapo. Imefunguliwa duka hii. Kando yake kuna maduka zingine.

Bima inaonyeshwa, bima ya nyumba, wanalipa shilingi watakayosema ili upate huduma zao, bima hii inaitwa letsgo unaambiwa ulipe hii bima ili uweze kupata usaidizi nyumba yako inapoharibika ama inapokuwa na shida. Bima hii inahimiza watu wakuwe nayo.

Sehemu hii ya nyama kuuzwa inaonekana watu wanakuja kwa wingi. Nyama yamekatwa yakawekwa hapo ukitaka unalipa pesa unakatiwa kiwango uitakacho. Mtu mmoja inaonekana anafanya kazi hapa mwingine amesimama nje na sare ya nyeupe.

Magari yako kwenye onesho. Yamepangwa vizuri. Ni yenye kuvurutia macho. Ukitaka unaoneshwa unalipa pesa na ukipewa kifunguo uende nayo. Imewekwa kwenye chumba kimoja, yanaonekana kuwa maridadi.

Gari ya kuwekewa mayai iliyochemshwa imeegeshwa chini ya mwavuli. Magari zingine pia za kuendesha zimeegeshwa. Hii ni kama ni soko ya mamikoba na manguo zinauzwa. Mwenye kuuza mayai hii hanaonekani hapa lakini amefungua gari ya mayai na amekaa kando. Mtu akitaka analipa pesa anagongewa moja anakula.

Hapa ni pahali ya onyesho ya gari. Gari tofauti zimeweza kuegeshwa hapa ni za maridadi. Unambiwa uangalie ile upendayo. Ulipe pesa mingi tena upewe kifunguo uende nayo. Sehemu hii ni kama ni ya matajiri. Gari hizi ni za rangi tofauti na aina tofauti.

Mtu mmoja anashikilia baiskeli yake akipita nje ya duka. Mtu mwingine ameketi nje ya duka ingine iliyofungwa. Duka iliyofunguliwa inaonekana ni ya pesa na pia kuna vinywaji mingi iliyoko hapo. Duka hii mtu anakuja na pesa yake anaweka kwa simu ama anatumia mwingine.

Gari linaonekana yameegeshwa hapa ili watu wanunue ,ni maonesho ya gari, gari ziko kwa aina tofauti na rangi tofauti. Mtu akitaka analipa pesa na anachagua gari aitakacho na anapewa kifunguo aende nayo nyumbani. Gari hizi ni bei ghali na ni ya kipekee na yanavutia mtu yaani ni maridadi.

Soko ya mboga, watu wanakuja kununua mboga ili waende nyumbani wapike. Mamboga haya yametolewa mashambani , mboga inauzwa hapa kama vile limau, nyanya, viazi tamu, pilipili, kitunguu, karoti.

Bima inaoneshwa bima hii ni ya wale wanaochukua wanyama wa kumfuga bima hii inaitwa Kenya Orient bima hii inasema ukiwa na mnyama wa kumfuga unafai kuchukua bima ili aweze kuchungwa nayo

Kiwanda cha magari. Magari zingine hazijamalizika kujengwa, yanajengwa polepole. Magari kama ya shule na mabasi yako katika harakati ya kumaliziwa. Ma injini bado haijaekwa, sehemu hii ni kubwa sana.

Magari yameegeshwa, wenye magari hizi ni kama wameenda mkutano sehemu fulani kwa vile wameweka gari zao kwa pamoja. Sehemu hii ni kama ni mashambani kwa vile miti ni nyingi na nyasi inaonekana. Sehemu hii inanyesha mvua mingi sana.

Mboga inauzwa hapa, mboga ya kupikia kama nyanya, dania, kitunguu saumu, na hoho pia limau inaonekana. Mtu akitaka kupika, anaweza kuchagua mboga anayohitaji, analipa, kisha aende nayo nyumbani.

Hapa ni duka la mashanga. Shanga ya aina tofauti na rangi tofauti yanauzwa. Pia mkoba mingi yanauzwa. Ziko kwenye aina tofauti. Hii sehemu ni mamiti yamedungiliwa msumari na vitu zimewekwa ili wanunuzi wakuje wachague, walipe pesa na waende nayo nyumbani.

Bima ya maisha inatangazwa hapa. Unaambiwa uchukue bima hii. Nambari zao inaonyeshwa hapa. Wanasema inapatikana Kenya, Tanzania, Uganda na Burudi. Mtu anaonekana ameketi chini baiskeli yake imeanguka. Hii bima inaitwa MAYFAIR.

Mtu ameshika noti mingi za Kenya. Ni noti za thamani elfu moja yenye asili ya kikenya lakini ziliachwa kutumika kitambo. Siku hizi watu wanatumia noti zingine zilizozinduliwa na serikali ya Kenya. Ukiwa na noti hii huwezi saidika kwa kuwa ilinadilishwa kitambo sana.

Soko ya mboga inaonekana. Kuna mandizi iliyoiva na ndizi mbichi. Iliyoiva ni rangi manjano, isiyoiva ni rangi ya kijani kibichi. Nyanya maridadi yanaonekana hapa yanavurutia mtu. Kuna limau hapo na pilipili hoho. Mtu akitaka kununua mboga anakuja hapa analipa pesa anaenda anapika huko nyumbani.

Bima ya wafu inonekana hapa. Bima hii unafaa kulipa shilingi 620. Mtu akiwa amefiwa na anataka kufanya mazishi anachukua bima hii. Inaitwa Britam, inasemwa kuwa unaweza lipa 620 upate huduma zao.

Manoti yamepangwa chini, kando yao ni mashilingi ya thamani ya shilingi ishirini. Noti hizi ni za thamani ya shilingi mia mbili na shilingi hamsini. Mkono moja inaonekana ikiwa juu ya shilingi hamsini. Pesa hizi ziliachanwa, nao watu siku hizi wanatumia pesa mpya. Hii ilipigwa marufuku.

Hapa ni sehemu mashanga yauzwa . Shanga yenye rangi tofauti sana .Zinavurutia macho mtu akikuja kuangalia, ni zenye asili ya kiafrika kwa vile rangi yake yaambatana na vitu za kiafrika . Hizi vitu vinauzwa kwenye soko ama mtu akitaka anatengenezewa yeye pekee yake.

Ndizi yamewekwa kwenye meza. Ndizi hayo hayajaiva yote. Kuna ndizi zingine imeiva sana ingine haijaiva sana. Ndizi hizi ni bora ukikula inakujalia ukuwe na afya bora ana ukuwe na kinga mwilini.

Hii ni kuonesha vile mtu anaweza kukatwa ushuru. Ni kama ni mshahara ya mtu imekatwa ushuru hii. Jina yake haijandikwa hapa lakini ushuru hukatwa kwa kila mfanyakazi anayefanya kazi nchini Kenya ilikuwezesha serikali kujenga barabara na mahospitali na pia shule.

Magurudumu manne yamepakwa sabuni na kusuguliwa ni kama yamemalizwa kuoshwa ama yako kwenye harakiati ya kuoshwa. Hapa ni sehemu ya magari ya kushwa. Mtu akiwa na gari yake chafu analipa pesa anaoshewa vizuri gari hiyo inakuwa safi.

Watu wamekaa wakipiga gumzo nje ya duka ya pesa. Duka hii inauzwa boli, mavinywaji kuna mtungi ya maji nje imewekwa na kuna mashine ya kuweka kitu baridi hapo ndani hii sehemu ni kama vitu vingi vinauzwa.

Mtu ameshikilia noti tatu ya pesa. Moja yenye dhamani ya elfu moja ingine mia tano ingine mia moja na kuna chini haionekani vizuri yenye dhamani shilingi hamsini. Noti hizi hutumika ilikununua bidhaa sokoni ama kiwandani.

Hii ni kuonyesha kuwa kampuni imejisajili iliwaweze kukatwa ushuru. Ni lazima kampuni iweze kufungua hii iliiweze kufanya kazi nchini Kenya. Watu wa ushuru wanalazimisha watu na ukikosa kufanya unakatwa pesa.

Mama mmoja amesimama nje ya duka. Kuna duka ya pesa hapo na vitu zingine pia zinauzwa. Ishara za mabenki zinaonekana hapo. Benki ya Equity na kuna duka ingine kando yake. Mtu mwingine anaingia kwenye hiyo iko kando.

Bima hii inaonyesha mwamake amefunga mikono yake huku anatabasamu. Bima hii ni ya afya inaitwa Jubilee inasemekana unalipa kwanzia chini ya elfu moja na unalipa mia tano kwa mwezi. Bima hii imesemekana ukiitaka kuipata unaandikia meseji pahali iliyoandikwa kama vile,,,,,,

Magari yameegeshwa hapa. Hapa ni mahali watu wanakuja kununua gari unazunguka ukitafuta gari uipendayo uende nayo nyumbani sehemu hii inaitwa car locus nambari yao ya simu imeandikwa hapo ili mtu akitaka kuasiliana nao aweze kupata huduma. Gari hizi ni za aina mingi zingine ni za rangi nyeusi ingine nyeupe.

Mama amesimama kando za kitunguu, wengine wako juu ya lori wanateremsha vitunguu hivi, vimetoka mashambani yanaingia sokoni, mama hyu ni kama ni mwenye vitunguu kwa vile anazihesabu. Vitunguu hivi viko na afya bora na vinakuwa ni vyenye kuvutia macho.

Hapa ni duka ya maviatu, viatu zimepangwa kwa ustaarabu, viatu vya aina tofauti na rangi tofauti. Mtu akitaka analipa pesa anachukua anaenda nayo nyumbani. Viatu hivi ni vipya na vimewekwa vitu ndani yake ili kufura.

Hapa ni duka la mboga wenye kutaka mboga wanakuja wakizunguka wanachagua. Mboga ya aina mingi yanapatikana pia matunda haikosekani. Matunda kama vile paipai yanaonekana. Mtu akitaka mboga ama matunda anazunguka hapa analipa pesa anapewa matunda aende nazo.

Gari maridadi imeegeshwa hapa. Ni sehemu ya watu kununua gari. Maonesho ya gari inafanyikanga hapa. Ukitaka unazunguka unatafuta gari uipendayo, unaingia kuangalia vile iko, unanunua, unapewa kifunguo uende na gari hiyo. Gari hii ni ya rangi nyeupe.

Bima ya afya ya Jubilee inaonekana. namba zao wameweka hapo chini ili mtu akitaka kuwasiliana nao anawapigia. Iko na mafaida mingi kama vile unaangaliwa na daktari, unaweza kupewa dawa na unaweza kulazwa, pia unaweza kufanyiwa upasuaji. Hii bima ni mzuri sana.

Hapa ni nje ya duka ya pesa almarufu kama Mpesa. Mtungi ya maji yamepangwa hapo kuna pahali ya kutupia uchafu. Duka hii pia inauzwa vinywaji mtu anaweza nunua vinywaji na vitu zingine hapa sehemu hii ni mzuri na imeoshwa vizuri.

Magari yameegeshwa kwa wingi. Ni moja inaonekana ni mpya kuliko zingine. Nikama wenye gari hizi wameenda kukaa kwenye mkutano. Hapa inaoneka nni mashambani kwa vile miti ni minigi na imetulia sehemu hii.

Kifunguo imewekwa juu ya mlango wa gari, mlango huo umefunguliwa, mwenye gari ni kama ametoka nje kidogo kuchukua kitu, kwa vile hawezi wacha gari yake imefunguka na aende mbali. Zitaibiwa kila kitu hapa.

Duka la saluni linaonekana hapa, wasichana wameketi kwenye kiti huku wanasukwa nywele pia kuna nywele ya bandia yanauzwa. Mtu mmoja inaonekana anatembea kuna viti vingi sana zingine zinauzwa zingine za watu kukalia.

Bima ya bodaboda inaonyeshwa, unaambiwa ulipe shilingi elfu tatu ama ukitaka kufanyiwa kila kitu ni shilingi elfu sita, nambari yao imewekwa hapo chini. Mtu akitaka kuwapata anawapigia. Bima hii uchukuliwa na watu ili ukipata ajali, uweze kutengenezewa bodaboda yako.

Viatu yanaonyeshwa kwenye soko. Yamepangwa kuelekea juu. Viatu ya aina mingi na ya rangi tofauti. Mtu akitaka kununua anachagua analipa pesa anaenda nayo. Viatu hivi zimesafishwa na kung'ara inavurutia mteja iliakuje aichague.

Magari yameegeshwa hapa, magari ni kama ni mapya mapya. Wenyewe wameenda kongamano moja ama wameenda kuhudhuria mkutano, wawili wanaonekana wako nje ya gari moja, kuna mamiti mingi hapa na nyasi, ni kama sehemu hii ni ya mashambani.

Hapa ni juba kubwa lililo jaa magari. Ni onyesho la gari. Mtu akitaka gari anazunguka natafuta ile aipendayo alafu analipa pesa ana pewa kifunguo aende na gari hilo nyumbani. Sehemu hii ni watu wananunua gari peke yake. Kama uko na pesa ndio unakuja hapa kama unataka kuwa na pesa.

Watu wawili wamesimama. Mmoja ameshikilia kitabu mwingine anafungua ukurasa. Wote wanatabasamu. Ni kama ni onyesho la gari hapa. Mtu ametafuta gari akapenda moja anataka kulipa pesa iliapewe kifunguo aende na gari hiyo nyumbani.

M hudumu wa mashine ya maziwa anaweza kuitengeneza. Amevaa nguo ya nyeupe huku amefunga kitu kichwani watu wakitaka maziwa unakuja hapa unachagua maziwa na bei yako kama unataka hamsini unafinya hamsini kama unataka mia unafinya mia moja.

Maviatu yamepangwa hapa ni kama yanauzwa zingine ziko nje ya boxi zake. Mama mmoja inaonekana anazunguka huku. Mikoba pia zinauzwa sehemu hii ni kama zinazuziwa vitu vingi sana. Watu wanakuja kwa wingi wanachangua ile wanataka wanalipa wanaenda nayo nyumbani.

Hii ni noti mbili imewekwa. Noti moja ni shilingi ya thamani elfu moja, ingine ni ya thamani shilingi ya hamsini, imewekwa juu ya meza hamsini hiyo. Noti hizi ziliweza kuzinduliwa si kitambo sana, ile ya zamani ilitupiliwa mbali, hizi ndio zinatumika.

Soko la samaki imejaa samaki ya aina tofauti. Yamekaangwa samaki haya. Inakaa ni matamu. Ni kama yametolewa kwenye ziwa ama bahari ama kwenye mto. Mtu akitaka kununua anakuja hapa iliahudumiwe.

Hapa ni kwa duka. Inaonekana kuna vitu mingi zinauzwa kwa dukani hii. Kuna maji iliyowekwa kwenye kundi lake na kuna mikebe ya soda. Kuna pahali ya kutolea pesa almaarufu kama Mpesa sehemu hii. Vinywaji yamepangwa ndani.

Watu watatu wanatabasamu, wawili ni kama bibi na bwana ama ni wapenzi. Mwenye kuwauzia kitu anawaonyesha kitu kwenye rununu yake amevaa suti ni kama wananunua gari wapenzi hawa. Wamekuja kwenye onyesho ili waweze kuichagua gari waipendayo.

Hapa ni duka la saluni na duka ya kujirembesha. Duka ya pesa ama mpesa pia iko hapa. Wasichana wanakuja kununua vitu zao za nywele ama za kupaka hapa. Pia wanasukwa nywele hapa. Kiti vile inaonekana wameweka nje na kuna mtu mguu yake peke yake inaonekana. Sehemu hii watu wanakuja kuweka pesa simu ama kutumiana pesa.

Gari imeegeshwa hapa. Gari hii inaonekana ni safi. Gurudumu moja inaonekana. Ni kama mtu amekuja kazini akawacha gari hapa. Baada yake akirudi nyumbani ataingia ndani na asafiri nayo kuenda nyumbani. Inamsadidia kukuja na kurudi nyumbani.

Soko ya nguo inaonekana kwa vile manguo yako mingi na wenye kuuza wanazipanga. Mtu akitaka kununua analipa anaenda nayo nyumbani. Msichana mmoja anaonekana akikagua nguo ili aweze kuchagua ile mzuri aende nayo nyumbani.

Gari maridadi imeegeshwa hapa. Gari hizi zilikua zinatumika zamani lakini siku hizi ni kidogo zimebaki. Rangi hii inaonekana imefanywa ikawa mpya. Ni pesa mingi kwa maana ni ngumu kupata. Ikona magundumu manne na haina paa ya juu. Kuna kijisanduku kidogo kwenye pahali ya kuingia.

Mtu ameshikilia rununu yake kwa mkono huku anaonyesha apu ya Mpesa kama anataka kutumia mtu pesa ama kuangalia taarifa ya vile alikua anatumia hela zake. Nyuma yake kuna ukuta. Nikama mtu huyu amenunua simu siku karibu kwa vile inaonekana iko mpya simu hii.

Hapa ni nje ya duka mtu mmoja amesimama kuna mitungi yamepangwa hapo ndani duka hii ni kama ni ya kuuzwa vitu vingi sana kuna vitu kama ndizi inaonekana kwa umbali alafu tena kuna karatasi iliyowekwa kwenye mlango huo. Mlango hii imefunguka ni kama mtu tayari anauza na kuna mnunuzi hapa.

Hapa ni sehemu ya soko. Watu wanakuja kuchagua kile wanataka kununua. Manguo yanauzwa, makapeti yanauzwa, vitu zingine mingi pia yanauzwa. Ukitaka unachagua unalipa unaenda nayo nyumbani.

Pikipiki inaonyeshwa hapa, hii ni bima ya pikipiki, inayosemekana unalipa kwa mwaka shilingi elfu nne, ama baada ya miezi sita unalipa shilingi elfu mbili mia tano. Bima hiki inaitwa anziano, nambari yao imeandikwa hapo chini, ukitaka kuwasiliana nao unawapigia. Ni vizuri kuwa na bima ya pikpiki ili ikiaribika uweze kusaidia ama ikipotea.

Viatu mingi zimepangwa hapa na ni za aina tofauti, mtu akitaka viatu anachagua ile aipendayo analipa pesa anafungiwa na kwenda nayo nyumbani. Ziko kwenye rangi tofauti na ni kama ni ya asili ya kiafrika kwa vile iko na rangi ya kiafrika.

Bima ya afia ya CIC inaonekana. Watoto wawili na baba yao wamekaa kwenye meza wanakula kitu kutoka bakuli, wanakunywa kitu kutoka glesi. Mama naye ako nyuma anawakujia. Wote wanne wametabasamu.

Hapa ni sehemu magari yauzwa gari zimeweza kuegeshwa. Ni pahali ya kuonyesha magari unakuja unatafuta gari uipendayo unaulizia bei unapewa kifunguo ukishalipa unaenda na gari hiyo. Gari ni zenye rangi tofauti na aina tofauti sehemu hii inakaa maridadi.

Hii ni manoti mtu ameshikilia. Noti yenye dhamani elfu moja na moja ni dhamani ya miatano. Lakini noti hizi zilipitwa na muda siku hizi kuna noti zingine. Serikali ya Kenya ilipiga marufuku noti hizi kwa vile zimepitwa na wakati mengine mapya yakazinduliwa.

Hapa ni sehemu ya maziwa. Wakulima wakikamua ng'ombe zao wanaleta maziwa hapa ili zieze kuuzwa. Sehemu hii inaonekana imefungwa mlango lakini dirisha imefunguliwa watu waweze kuhudumiwa. Watu wawili inaonekana wananunua maziwa hapo. Msichana mmoja ameketi, mwingine anatembea mbele ya mlango.

Hapa ni nje ya duka ya mpesa, mtu akitaka huduma ya mpesa yaani kutumiana ama kuweka pesa kwenye simu yake anakuja hapa. Pia vinywaji vinapatikana kwa vile kuna bango linaonyesha cocacola. Duka hii inauza vitu mingi.

Hapa ni soko ya nyanya, nyanya yako mingi sana mtu mmoja ni kama anapanga nyuma yake watu wanaangalia, ni kama hapa watu wanakuja kununua nyanya kwa jumla, yametolewa mashambani yameletwa sokoni. Mwenye kuziuza hizi nyanya anapata pesa kwa vile inavurutia macho na iko na afya.

Noti ya pesa yamepangwa hapa kwa wingi. Noti hizi ni ya dhamani elfu moja. noti hizi zilitupiliwa mbali zingine mpya zinatumiwa. Serikali ya Kenya ilizindua zingine ilikuboresha kazi Kenya.